Katika kiwanda cha maziwa mabomba yanaonekana mengine yakiwa na rangi ya kijani na mengine rangi ya blue kuna chupa kilicho na maziwa.

Ndizi imeiva na kuwa na rangi ya njano iko tayari kwa kulwa. Mama ako kando na kuna mwanaume amesimama kando.

Watu wamezunguka sufuria wakiwa na sahani mikononi mwao wakiwa wanaonekana kufanya shughuli ya kuchuja kinachoonekana kuwa maziwa yaliyoganda.

Mimea midogo iliyopandwa ndani ya karatasi nyeusi mimea ikiwa na rangi ya kijani kibichi . Ni aina ya ndizi.

Ng'ombe wana rangi ya madoadoa meusi na meupe wanaume wameinama wote wakiwa wanakamua kwa kutumia mikono.

Ng'ombe amesimama, mtu ameinama akiwa na ndoo ambaye iko na rangi ya blue , mtu huyo anaonekana kukamua kando yake kukiwa na majani mabichi.

Ndizi tamu imeekwa ikaiva tayari kwa kukula na binadamu na ngozi yake inaeza ikapeanwa kwa wanyama ka vile ngombe, kuku wakaweze kuikula.

Ngombe wako na rangi ya madoadoa meusi na meupe . Wako na sehemu yanoukunywa maji, wako ndani ya chumba chao wengine wamelala wengine wakiwa wamesimama.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe na madoadoa meusi amefungwa miguu ya nyuma matiti yake ikiwa imeunganishwa kwa mashinei inayo onekana kuwa ni ya kukamua.

Katika chumba kimoja kikubwa. Kuna Ng`ombe wengi wengine walio na rangi nyeupe na madoadoa meusi. Wakiwa wanakulia huku na katikati kunatengenezwa njia, ambapo watu hupita ili kuweza kupeana chakula ama kuwakagua ng'ombe.

Mzee mmoja mwenye kofia nyeupe amevalia mihiwani anaonekana kufunika ndizi na karatasi ya plastiki ,huenda anazuia wadudu ama ndege kutokana na kuharibu hiyo ndizi.

Mama mmoja ameinama akiwa amekishika kifaa kinachotumika kuchuja. Na kijana mmoja akionekana kumwaga kitu kutoka ndani ya mtungi. Kinachoonekana kuwa na rangi nyeupa. Huenda ikawa anachuja maziwa.

Katika uwanja kuna gurudumu kubwa ambalo limewekewa chakula ya ng'ombe, ng'ombe wakiwa wanaendelea kula kutoka kwa hiyo gurudumu wakiwa na madoadoa meusi na meupe.

Shambani ndizi imechunwa yenye rangi ya kijani kibichi huenda inangoja kusafirishwa ama kupelekwa sokoni iweze kuuzwa na nyingine iweze kutumika nyumbani.

Katika chumba cha mifugo, ambao ni ng'ombe, wanaonekana kuwa na rangi nyeusi, wakiwa wanakamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua.

Chumba kina ndizi tamu ambayo imeiva. Iko na rangi ya njano. Mengine yamepangwa ndani ya trei yenye rangi ya jivu.

Mama ameinama anakamua akiwa amefunga ngombe miguu yake yote miwili. Upande mwingine, ngombe mwingine, ako huru anatembea.

Kina mama wanaonekana wameketi, watu wengine wakiwa nyuma yao, ndizi pia imeekwa kwenye makundi. Huenda wama hawa ni wauzaji ama ni wanunuzi ama huenda wanangoja kuipeana kwa watu waende kuitumia ama kuiuza ama kuisafirisha.

Katika chumba kimocha cha kula ya ngombe, iliyo ya kijani kibichi, imefungwa pamoja na kupangwa, tayari kusadirishwa ili kupeanwa kwa ngombe.

Shambani kuna mimea midogo na mingine mikubwa ikiwa ni mimea aina ya ndizi iliyo karibu kukomaa.

Shambani mimea ya mdizi imechomeka matawi yake mengine yakiwa na rangi ya njano ishara ya ugonjwa.

Mmea wa ndizi umekomaa tayari kwa kukatwa na kupelekwa nyumbani kupigwa na matumizi ya nyumbani ama kuuzwa.

Shambani kumepaliliwa vizuri kukiwa kumepandwa mimea aina ya ndizi iliyo na matawi mapana yaliyo na rangi ya kijani kibichi.

Kwenye maabara afisa wa maabara amejivalisha mavazi meupe na glavu za rangi ya bluu akiwa anaendelea na shughuli inayo .

Katika shamba la ndizi imeweza kukukua karibu kukatwa na kupelekwa kwa matumizi nyumbani ikiwa na majani yaliyopana yakiwa na rangi ya kijani kibichi.

Katika shamba la ndizi zimepandwa kwenye mstari zote zikiwa na majani yaliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mama ako shambani amesimama kando na kushikilia ndizi iliyo na rangi ya njano. Huenda anaikagua aweze kuichuna na kuipeleka nyumbani ama kuiuza.

Ndizi zimekatwa. Zikona rangi ya kijani. Ziko tayari kuivishwa ama kupikwa. Inaweza uzwa ama iweze kupelekwa nyumbani kwa matumizi mengine ya nyumbani.

Mtu mmoja wa kiume ako shambani akiwa ameshikilia ndizi ambayo ina rangi ya kijani kibichi. Huenda anataka kuikata ama anaiangalia kwa vile imekuwa.

Katika shambani, watu wanaonekana kuwaongoza ng'ombe ili kuzamishwa ndani ya maji yaliyo na dawa. Yanayosaidia kuua wadudu ambao huvamia ng'ombe na ng'ombe waweze kuwa na afya njema.

Ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi wamefungiwa kwenye chumba chao wakiwa wanakula. Kando kuna gunia iliyo na rangi nyeupe na maandishi mekundu na kwingine maandishi yenye kijani kibichi, ikiwa ni gunia ya chakula ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja anatabasamu akiwa anamwaga maziwa kutoka mitugi ya kueka maziwa kuenda kwa mtungi mkubwa akiwa amevalia mavazi meusi.

Zizi ng'ombe wengi wamefugwa. Wengine wamelalal, wengine wamesimama. Wengine wako na rangi nyeusi wengine wakiwa na madodoa meupe na meusi.

Mkono umeshikilia ndizi ulio tolewa maganda ya ndizi nne, ikiwa inaonekana kando. Anaweza kuwa alikuwa anataka kukagua kama anatayarisha ili kuipika.

Mwanaume mmoja, mwenye kofia nyeusi. Amesimama kando na akashikilia ndizi, ambayo imeiva ikiwa shambani. Ako katika shamba la ndizi.

Katika shamba la mahindi, mkono umeshikilia mahindi ambayo imevamiwa na viwavi jeshi. Huenda mkono ni wa mwenyewe ama afisa wa kilimo.

Ndizi mbili, inaonekana kuwa imeiva na kuleta rangi ya njano. Ndizi yenyewe inaonekana kupasuka katika ngozi yake ishara ya kwamba imeiva sana.

Katika kituo cha ndizi, mandizi yamesanywa pamoja malori mawili yakiwa yanawekewa ndizi tayari kusafirisha kupeleka sehemu nyingine ili kuweza kuuza ama yaweze kutumika katika viwanda.

Shambani kumepandwa mahindi yaliyo na majani yaliyokuwa na rani ya kijani kibichi. mahindi yanaonekana kuharibika kwa kuwa iko na.

Shambani kumepandwa mimea aina ya ndizi ambao umepaliliwa vizuri uko na rangi ya kijani kibichi uko karibu kuwa umri wa kutoa watoto.

Katika shamba moja, likiwa na mimea aina ya ndizi iliyo changa. Imepandwa ikiwa na matawi mapana, yaliyo na rangi ya kijani kibichi.

Ndizi zimepandwa kwenye foleni ingine ikiwa na watoto ambayo iko tayari kuvunwa na kupelekwa kuuzwa ama kwa matumizi nyumbani.

Mkono umeshikilia ndizi, upande mwingine ikiwa imeiva ikiwa na rangi ya njano, upande mwingine iko na rangi ya kijani kibichi ikiwa bado haijaiva.

Mwanaume mmoja amebeba ndizi. Kando kuna gari yenye rangi nyeupe. Mwanamke ameinama akiwa amejifunga leso.

Mama ameketi akitoa ndizi maganga kuitayarisha aweze kuipika. Nyuma yake ni shamba ya ndizi iliyopandwa na iko na rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na ndizi akiwa anaikagua huenda anataka kuikata atumie nyumbani ama anataka kuiuza.

Katika shamba la ndizi limepaliliwa vizuri na mwanamme amesimama akiwa anakitazama chombo kilicho mbele yake kwa umaakini.

Mahindi imetolewa maganda na ikafungwa karibu na ukuta uliotengenezwa kutokana na mbao, ambao uko na moshi ukawa na rangi nyeusi. Pia kuna mtungi mdogo ulio na rangi ya njano.

Shambani kumepandwa ndizi iliyo na rangi ya kijani kimbichi. Ndizi yenyewe imekuwa kubwa karibu kufika umri wa kuvunwa na kupelekwa kwa matumizi nyumbani.

Mabua ya mahindi yaliyokauka yamesanywa pamoja. Kando kuna ng'ombe walio na rangi nyeusi, mmoja akiwa na rangi ya chifu na mtu mmoja amesimama kando akiwa amevalia shati lenye rangi ya bluu.

Shambani kumepandwa na mimea kama vile ndizi na miti mingine ,ndizi imemea na kuwa mrefu sana, zote zikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Mifugo wawili wamelala chini, wakiwa na rangi nyeupe, sehemu nyingine rangi nyeusi. Kwenyewe eneo iko na mchanga nyingi. Nyuma yake, kunaonekana kuwa na nyasi kidogo.

Mtu mmoja amesimama mbele ya watu watatu, akiwa amevalia mavazi meupe, anawafunza wenzake wakiwa wamemtazama kwa umakini.

Wapo wamama watano wamejifunga vitambaa. Wawili wameketi, wawili wamesimama, mmoja ameinama. Mmoja wao anapima maziwa.

Shambani kuna mimea aina tofauti. Ikiwa na mimea aina ya ndizi, mahindi sehemu nyingine ikiwa imelimwa. Hii mimea yote iko na rangi ya kijani kibichi.

Kwenye shamba kumepandwa ndizi mingi iko na matawi mapana yako na rangi ya kijani, pia kuna nyasi na mimea mingine ndogondogo zenye zimemea kwenye shamba.

Ndizi iliyokomaa, yenye rangi ya kijani kibichi. Imewekwa ikiwa tayari kwa kuuzwa ama kupelekwa nyumbani ili kupikwa.

Watu wawili, wamevalia barakoa nyeupe na koti nyeupe, wakiwa wamefunga kichwa chao na kitambaa. Wanamwaga maziwa ndani ya mtungi wakiwa,

Shambani, mimea, iko na rangi ya kijani, kibichi, ndizi inaonekana, ikiwa na matawi, mapana, ilio katikakatika hata kama, haijafika umri wakueza kutoa watoto.

Shambani kumepandwa mahindi yaliyokauka tayari kuvunwa na mabaki yaweze kukatwa, yachomwe ama yapelekwe ng'ombe wakule ama yaweze kuzikwa shambani.

Ngo'mbe ana rangi ya madoadoa meusi na meupe. Mashine ya kukamua imeekwa kwenye na anakamuliwa akiwa anakula.

Mnyama aina ya ng'ombe, amefungwa miguu yake miwili ya nyuma. Mnyama ako na madoadoa meusi na meupe. Mtu ameinama, akiwa anamkamua.

Watu wamekusanyika pamoja , wengine wakiwa na makofia meupe, wengine hawana kofia. Kuna mmoja anayewafunza wengine wakiwa wanamtazama kwa umakini.

Bakuli ndogo, yenye utengenezwa na kioo, ndani kuna maziwa yaliyoganda, yakionekana kuwa na rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja ameinama karibu na ng'ombe aliye na madoadoa, meusi na meupe. Anakamua akiwa amevalia kofia kichwani mwake.

Ndizi tamu ya kuivisha imewekwa ikaiva na kuwa na rangi ya njano. Iko tayari kuuzwa, kwenda sokoni ama kulwa.

Ndizi ina rangi ya kijani kibichi, imekatwa na kutandikwa chini. haijakomaa huenda imenunuliwa. Ama imepangiwa iweze kupikwa.

Mtu aliye valia mavazi meusi na kofia nyekundu kichwani, ameinama karibu na ng;ombe aliye na rangi nyeupe akiwa anakamua.

Ndizi tamu imeiva ikiwa na rangi ya njano. Nyuma yake ni mama ambaye wanaipanga, huenda waniuza sokoni ili waweze kupata pesa ya kutumia nyumbani mwao.

Shambani kuna matawi ya mmea wa ndizi ambao ni matawi mapana, yaliyo na rangi ya kijani kibichi kukionekana pia na mawingu meupe.

Shambani kuna mimea aina ya mahindi ambayo iko katika umri wa kutoa matawi ikiwa imepandwa kwenye shamba. Nyuma kuna miti. Mahindi ina rangi ya kijani kibichi

Ndizi zilizo na rangi ya kijani zimewekwa pamoja watu wakiwa shughuli zao, wengine wakizitoanisha, wengine wakiwa wameketi, huenda wanangoja kusafirisha ama ni katika kituo cha kuuza sokoni.

Vipo vyombo vya kubebea maziwa, mtu mmoja amevalia nguo nyeusi akiwa ameinama akiandika, mwenzake pia amesimama karibu na mlango, ameinama na amevalia nguo nyeupe kichwani pia amevalia kofia nyeupe.